Daktari ana mgonjwa wako hosipatali, daktari anaongea na mgonjwa, mgonjwa anaelezea daktari kuhusu ugonjwa yake, pia daktari anaeleza vile ataweza tibiwa.

Hawa ni wafanyikazi, ni mafundi wenye wanatengeneza manyumba. Wanaona vile nyumba ili boromoka, hawa wanaenda kuona vile ambavyo ilifanya hio nyumba iboromoke.

Mgonjwa ameelekea hospitalini ili atibiwe na daktari. Hapa ni mama mwenye ameenda hospitali ili daktari atibu meno yake. Amepanua mdomo ili daktari aone meno yake ili atibu.

Hizi ni dawa za haina tatu, kuna dawa zenye ziko kwa chupa nyenye, zingine ziko kando yake na zingine ziko na zimeandikwa vile kutumiwa.

Dawa yenye iko kwa chupa imefunikwa mdomo na kuna maelezo imeandikiwa kwa chupa hii kwamba elfu kumi zinaonyesha kwamba dawa zenye ziko hapa ndani ni sabini na mbili

Hao watu wote wenye wako hapa wenye wamesimama wenye wakekaa chini wote wamevaa barakoa. Huyu mwenye amekaa chini ameshika kalamu mkono yake nakutafuta vitu ambavyo anataka kuandikia hawa mama wawili.

Huyu mtu anaangalia karatasi yenye imeandikwa na kuwekwa kwa posti ya stima, kwa posti hii ya stima, karatasi hii yenye imewekwa juu zimeandikwa maelezo na kuna nambari zenye zimeandikwa chini yake.

Hawa wamama wawili wako Kwa maduka anatembea wakisambaza maneno yake akitumia kipaza sauti.

Daktari anamshughulikia mgonjwa huyu mwenye anaumwa na kichwa yake. Yeye amekaa akionyesha kwamba anasikia uchungu kichwani yake. Daktari anajaribu kumtibu yeye.

Hapa ni hospitali. Mama huyu ameleta mtoto wake mdogo hospitalini ili apewe chanjo ya mdomo. Wafanyikazi wengine wa hospitali hii wanachapa picha daktari mwingine akipea mtoto huyu mdogo chanjo.

Mama na mtoto wake msichana wako kwenye nje , wamekaa juu ya kitanda wakiendelea na mazungumzo yao. Mama anashika gazeti na kuhimiza msichana yake.

Hizi ni nyuki, nyuki hizi wanatengeneza asali tamu sana, na hizi nyuki wanauma wakati wamechezewa ama wakati wamesumbuliwa.

Kijana huyu amesimama juu ya mawe. Anaangalia vile nyumba hii imeporomoka. Nyumba hii haikujengwa vizuri ndio maana imeporomoka vibaya sana.

Hapa ni soko, vitu vingi vinauzwa hapa. Wamama wafanyikazi wanaleta vitu vyao nyumbani ili wauze hapa soko. Kuna mama mmoja mwenye ameweka mdomo wake , barakoa ,ananawa mkono yake.

Huyu ni mwanabiashara, ako kwa soko amekalia pikipiki yake akiuza vitu zake zenye ameweka kwa meza. Kuna baba mmoja mwenye amevalia nguo kama ya malaika akiongelesha huyu mwanabiashara.

Hii ni dawa yenye iko kwa chupa. Zimeandikwa maelezo juu yake, kwamba hii dawa ni lazima isipimiwe kwa siriji .

Mama huyu mwenye amefunika kichwa yake ako hospitali anaongea na daktari. Daktari anampea maelezo kuhusu dawa hizi zenye amempea.

Hapa kumenyesha mvua mingi sana hadi maji zimejaa kwa barabara zimeingia hadi kwa manyumba na baba na mtoto wanatembea majini na kijana mmoja kule anachunga mbuzi zake kwa veranda ya nyumba.

Mgonjwa huyu ako hospitalini amelala kitandani na daktari anamshughulikia yeye apate chakula kwa haraka amewekewa kitu kwa mdomo wake ili apate hewa.

Hizi ni dawa zenye ziko kwa chupa kuna ndogo na kubwa kwa hii chupa zinaonekana kwamba dawa zenye ziko kwa hii chupa ni mia moja ishirini.

Daktari huyu ako hospitalini, amekaa na ametoa dawa mezani anasoma meelezo yenye imeandikwa juu ya dawa hizo.

Hizi ni madawa zenye zimewekwa juu ya meza. Ni madawa zenye ziko kwa chupa ndogo na kubwa. Kuna kikombe na kuna viti zenye zimewekwa kando yake na makaratasi zingine zimewekwa kwa viti ambazo ziko kando ya hii meza.

Hizi ni madawa zenye zimechanganyikiwa kwa meza. Ni dawa za aina nyingi na dawa zenye zinakaa kama matunda. Zingine zinakaa kama mboga. Kuna dawa zenye ziko kwa juu.

Hospitali ni nyumba enye imejengwa, ili wagonjwa waende huko ili watibiwe ugonjwa enye wako nayo, huyu ni mgonjwa mwenye ameenda hospitalini ili atibiwe na daktari.

Hawa wamejaa barabarani wakiangalia gari yenye imeanguka chini kuna gari ingine ya petroli watu wengi wamejaa hapa wakiangalia hii gari inaonyesha kwamba kuna watu wenye wamepoteza maisha zao Kwa hii gari yenye imeanguka chini.

Ni dawa zenye ziko kwa chupa, zimewekwa juu ya meza na zimefunikwa, kuna maelezo yenye imeandikwa juu ya hii chupa, zimeandikwa kwamba dawa ya tezi dume kupanuka.

Mgonjwa huyu ako kitanda hosipitalini, yeye ni mgonjwa daktari anajaribu kumshukulikia yeye atibu ugonjwa wake.

Hapa kwa meza kuna madawa zenye zimewekwa kwa machupa , zingine ziko kwa chupa ndogo, kuna baiskeli kando yake, na kuna picha yenye imeandikwa aina ya dawa hizi, kuna yenye imeadikwa kwamba hii ni nguvu za kiume.

Hawa ni wafanyikazi wa hosiptalini, wako hosiptalini, mwingine amekaa kwa kiti na mwingine ako nyuma yake amemshika. Huyu mwenye amekaa chini ako na furaha hadi ameonyesha kwa kidole yake.

Hapa ni hospitali. Madaktari wanaendelea na kazi zao za kutibu wagonjwa. Wagonjwa wengi wameenda hapa hospitali ili watibiwe.

Hawa ni maaskari, wako hapa wakiangalia manyumba zenye zimeporomoka, kuna magari zenye zimeanguka hapa. Watu wengi wako hapa wakiona vile manyumba zimeporomoka.

Daktari ameshika dawa kwa mkono, kuna dawa kwa chupa na dawa yenye imepimiwa kwa sirinji. Daktari huyu amevaa glovu kwa mkono wake.

Huyu ni mfanyikazi katika kampuni ya maji. Ameitoa karatasi ya kampuni hii ya maji yenye imeandikwa maelezo juu yake.

Hawa ni wanafunzi, wako kwa shule wameelekea kwa tangi kila mtu kuna kitu ya kuchotea maji. Huyu wa kwanza anachota maji akishachota, anatoka ili wengine wanakuja, mwalimu anasimamia wakati wanachota.

Mgonjwa anaelekea hospitalini ili daktari amshughulikie amtibu ugonjwa wake. Hapa ni mgonjwa mwenye ameenda hospitalini ili atibiwe, mkono hili zenye zimewekewa kwa mkono yake ili atibiwe.

Huyu ni mama mgonjwa, ameenda hosptalini, iliashungulikiwe na madakitari. Madakitari hawa ni watatatu kuna mwenye anasafisha sikio la mgonjwa huyo.

Huku ni hosipitali, kuna madakitari na kuna watu wenye wameandika ilikuwasaidia daktari hosipitalini. Hawa ni watu wenye wanasaidia madaktari kubeba na kuleta wagonjwa hosipitali.

Mama huyu na msichana wako mtoni wanachota maji kwa mtungi anatumia mtungi mbili Kuna kubwa na Kuna ndogo mtoto anachota akitumia kikombe kuweka kwa mtungi Yao.

Hawa ni mashabiki kutoka kambuni moja wako hapa wakipiga mapicha na kupeana zawadi kwa watu wenye wako kambuni hii yao.

Mgonjwa huyu ako hospitalini daktari anaongelesha yeye, mgonjwa anaangalia daktari na daktari ameshika kalamu Kwa mkono wake akimwekesa mgonjwa huyu kuhusu mwili wake.

Hizi ni dawa zenye ziko kwa chupa Kuna sirinji na sindano kwa sirinji hii Kuna mambari zinye zimeandikwa, wakati daktari anapima dawa kwa sirinji anapima kupitai au anapima akitumia hizi nambari zenye zimeandikwa hapa.

Mgonjwa huyu ametembelea hospitalini yeye ako Kwa kitanda ya hospitali na daktari anamshukulikia yeye atibu huyu mgonjwa akona shida ya ngombe.

Hizi ni madawa zenye ziko kwa boxi . Zingine kwa chupa. Kuna zenye zimetolewa ndani ya boxi na kuwekwa juu ya meza. Zimepangwa mbili mbili kwa karatasi.

Mganga, Mganga huyu anafanya kazi ya kuroga watu. Wakati mtu anataka aroge mtu mwingine, anaenda kwa mganga anaeza peleka pesa ama wapeleke kondoo au ng'ombe kupea mganga ili amroge mtu mwenye anataka.

Hawa ni wafanyi kazi hospitalini kuna daktari, mgonjwa, daktari anafanya shughuli zake ya kutibbu mgonjwa na wafanyi kazi wenye wameandikwa hapa ili wasaidie madaktari wanafanya kazi yao tena.

Hosiptali ni nyumba kubwa yenye imejengwa na serikali ili wakati wagonjwa wana ugonjwa wanaenda hosiptalini ili watibiwe, daktari huyu ako ndani ya hosiptali anapima dawa.

Huyu mkulima ako kwa shamba lake, anachunga mimea zake zenye amepanda kwa shamba lake, anaziweka dawa kwa hizi mimea, ili wadudu wasikuje kwa hii mimea zake.

Hapa ni hospitali mgonjwa anaongeleshwa na daktari. Daktari anamwongelesha mgonjwa akiangalia na kutumia mkono kueleze.

Mama huyu anaona mtoto wake mdogo akichekesha. Ameeka barakoa sikioni lake na amevaa miwani macho yake. Amemshika mtoto mdomo yake.

Hawa ni wamama wako na mkutano yao peke yao, wanafanya kwa uwanja kuna wenye wameketi na wamevaa leso, kuna mmoja amesimama mbele yao akiongelesha hao wengine.

Huyu mama ameanguka chini, amezirai. Mama huyu mwingine anajaribu amsaidie yeye ili apate apone kwa haraka.

Hizi ni vitu ambavyo wakanga wanatumia wakati wanaendelea na kazi zao za kugonga guard . Wanatumia hizi madawa na hizi vitu vyote zenye zimewekwa hapa juu ya meza.

Hawa ni madaktari wako kwa hospital na wagonjwa pia wamekuja hapa ili watibiwe, mgonjwa huyu ameshikwa kichwa na daktari anapima yeye vile damu yake inatoka.

Wamama wameleta watoto wao wadogo hosiptalini ili wapewe chanjo. Watoto wadogo ni lazima wapewe chanjo, kuna chanjo ya mdomo na yenye inadungwa mkono.

Hizi ni madawa zenye zimewekwa kwa meza, kuna yenye iko kwa boksi na zingine ziko kwa chupa, kuna sirinji na sindano tena yenye imewekwa juu ya meza.

Daktari huyu ameshika dawa yenye iko kwa chupa na sirinji ya kupimia dawa. Dawa hizi zimeandikwa maelezo juu ya chupa hii.

Chupa hizi ziko na dawa, zinaonhesha kila aina ya dawa. Kwa chupa hizi kuna maelezo imeandikwa kwa juu ya kila chupa hii.

Mgonjwa huyu ako hospitalini, amelala kitandani na madaktari hawa wawili wanashungulikia atibu yeye. Yeye ana shida ya meno ndio maana daktari anajaribu kutibu.

Hizi madawa ni za kutibu wagonjwa. Kuna zenye ziko kwa chupa kubwa na ndogo. Kuna syringe na sindano tena kwa meza zinatumiwa wakati mtu ni mgonjwa hospitalini.

Hizi picha zinaonyesha kwamba hao watu wenye zimeonyeshw akwa michoro wanumwa na kichwa, zinaonyesha kwa ishara ya mkono kwamba wanaskia uchungu kichwani mwao.

Hawa ni wafanyikazi wa kuzima moto wakona kizima moto kwa mikono yao. Wakati moto imetokea pahali ama wakati nyumba imechomeka, hao wanapigia simu wakuje wazime hiyo moto kwa haraka.

Huyu mgonjwa yuko hosipitalini. Anatibiwa na daktari. Yeye ako na shida ya maskio ndio maana daktari anashughulikia kutibu.

Mgonjwa huyu ako kwa hosipitalini analala kwa kitanda cha hospitali daktari anajaribu adungwe yeye akona shida ya meno amefungwa macho ili asione vile daktari anamtibu yeye.

Hizi ni magari ndogo zenye zinatumiwa kufanya biashara. Hizi magari zinatumiwa kuleta vitu sokoni kama; mboga, maharagwe na vitu zote zenye zinahitajika kwa soko.

Hapa ni hospitalini. Kuna wagonjwa wenye wanakuja. Wamama pia wanaleta watoto wao wadogo hospitalini ili wapewe chanjo na daktari.

Mgonjwa huyu ako hospitalini amelala kuona juu na daktari anatibu yeye, yeye ako na shida ya meno.

Mama amechukua mtoto yake hospitalini, anaenda kuona daktari. Daktari anamueleza yeye kuhusu shida yenye mtoto yake akonayo. Mama pia anasikia chenye daktari anaambia.

Huyu daktari ameweka parakoa kwa mdomo wake na ameweka tena miwani, anapima dawa kwa syringe ili atumie amtibu mgonjwa.

Hawa wamama wawili wako kwa barabara, wako kwa maduka wakitumia kipaza sauti kuelza hao kusema vitu ambavyo wanatangaza hapa barabara.

Hizi ni madawa zenye ziko kwa chupa. Zimewekwa kwa kabati. Zimefunikwa vizuri na kuna maelezo yenye imeandikwa.

Hii ni chupa yenye imewekwa kwa meza, ni chupa hii ya dawa, kuna maelezo yenye imeandikwa juu yake, maelezo haya imeandikwa ngiri sugu.

Hawa watu wako maandamano. Wako kwa barabarani, kuna wenye wamechoma magari na magurudumu ya gari. Moshi inatokea pale ambapo wamechomea.

Hapa zimejaa maji mengi. Kuna mvua inaendelea labda zimejaa pahali yote mpaka tu barabara ya kupitia zinaonekana lakini kando yake maji zimejaa.

Mvua nyingi imenyesha hapa, majii imejaa kwa barabara imeenda hadi kwa nyumba, wamama hawa wanatembea majini wanatumia kiboko wakati wanaendelea kutembea majini.

Hawa ni wafanyikazi kutoka hospitalini, wanaendelea na kazi zao kazini. wanashugulikia au wanafanya kazi ambao wamepewa hospitalini. Kuna watu wanaondoka na wengine wanaingia ndani hospitalini.

Hizi ni madawa zenye ziko kwa chupa, madawa hizi zimeandikwa maelezo kwa juu ya chupa.

Hizi ni madawa zenye ziko kwa chupa. Ziko kwa chupa za aina mbalimbali. Zimeekwa kwa meza. Dawa hizi zinatumiwa hospitali wakati mtu ni mgonjwa.

Hapa hospitalini, kuna mahali ambapo watoto wadogo wenye wamezaliwa, wenye hawana nguvu kuchungwa na mama. Wanachungwa hapa, madaktari wanapea chakula hapa hadi watoto hawa wakuwe wakubwa.

Hapa hivi naona mama ako hosipitalini. Ni kama ameenda hosipitalini ili kujifungua mimba yake. Amekaa kwa kitanda na ananyonyesha mtoto wake mdogo hosipitalini.

Hizi ni madawa zenye zimetolewa kwa boksi na kuekwa juu ya meza. Dawa hili zimeandikwa maelezo kwa boksi hii na imeandikwa tena kwa chupa. Maelezo haya ni maelezo yenye inatumiwa wakati mtu anatumia dawa hizi.

Hizi ni dawa za aina mingi, zimewekwa juu ya meza. Kuna zenye ziko kwa chupa kubwa, zingine ndogo. Kuna zenye zimetolewa nje na kuekwa kwa meza.

Watu wamezanyika Kwa soko kuna wenye wanatoka Kwa soko na wengine wanakuja wengine wamekaa kuonyesha kwamba kuna tatizo yenye inaendelea hapa Kwa soko.

Baba huyu ameweka miwani machoni yake na mama amesimama kando yake ameshika kitanda ya hospitali na mtoto wao amelala kwa kitanda, wamekuja hapa kuona mtoto wao.

Hapa ni duka ya kuuzia madawa. Madawa zimepangwa kwa laini moja. Kuna zenye zimepangwa kwa juu zingine chini na kuna zingine zimewekwa kwa juu ya zingine.

Hizi ni dawa. Zimetolewa kwa chupa. Kuna zingine zimewekwa juu ya meza, ingine iko kwa ndani ya kifuniko. Dawa hizi ni za kumeza. Wakati mtu ni mgonjwa, anaweza enda kwa duka ama kwa hospitalini ili apewe dawa ameze.

Daktari hawa wawili anamtibu huyu mgonjwa. Mgonjwa huyu amelala kitandani, ameona juu ili atibiwe. Akona shida ya meno ndio maana madaktari wanashughulikia kumtibu.

Mama huyu ameenda hospitalini ili ajifungue mimba yake. Yeye amepata mtoto wake mdogo, amemshika mkononi wake. Anaona mtoto wake.

Daktari huyu anapima dawa kwa sirinji, anapima dawa zile ziko kwa chupa kubwa na kuna dawa zingine kwa chupa tatu zenye zimewekwa kwa meza.

Hizi ni dawa zenye ziko kwa chupa zote zimepangwa kwenye meza, dawa hizi zimeandikwa maelezo zenye zinaweza tumiwa na daktari na wakati daktari amepea mgonjwa anaambia vile anaenda kutumia.

Wamama wajauzito wanaambiwa wakati wanataka kujifungua mimba yao wanapaswa waende hospitalini hili wajifungue huko, huyu mama amenda hospitali hili ajifungue mimba yake amevaa barakoa na daktari amevaa miwani machoni yake.

Madaktari wanafanya kazi mzuri hosiptalini wakati watoto wadogo wanazaliwa, ni wao wanapea chanjo ili wasipate ugonjwa zenye zinashika watoto wadogo.

Hii ni choo yenye imejengwa ili wakati mtu anataka aenda afanye haja yake anaenda hapa ili amalize haja yake hapa kwa choo.

Dakitari hawa wako hosipitali. Wanashugulikia kutibu mgonjwa huyu mwenye analala kwa kidanda. Dakitari huyu anajaribu kushugulikia na mwingine anatoa dawa ya kutumia kutibu mgonjwa huyu.

Huyu ni daktari mwenye anapima dawa kwa sinki yake, hizi dawa ni dawa za kutibu wagonjwa.

Mama huyu anawekea mtoto wake dawa mkono. Ile mtoto atumie hizi dawa zenye zimewekewa kwa mkono anawe mkono yake.

Daktari huyu ni mwenye anatibu watu wanaumwa na meno wakati mtu anaumwa na meno anaenda hospitali ili apewe dawa ili akuje ameze ndio meno yake isiume tena.

Huyu mwenye amevaa kofia ameleta mtoto wake mdogo hospitalini hili apewe chanjo na daktari , daktari huyu amevaa miwani machoni yake.

Daktari ameshika sirinji kwa mkono wake tena ameshika dawa na amevaa glovu kwa mkono yake ako tayari apime dawa kwa sirinji yake ili atibu mgonjwa.

Huyu mama amekaa chini anacheka wakati anajota maji tangini ameweka karai na ameweka mtungi ndani ya karai akijota maji.

Hawa ni wagonjwa wenye wako hosiptalini, wadaktari wanashughulikia kuwatibu hawa, Mgonjwa huyo mwenye anaonekana ni kama yeye ameumia mguu.

Hapa ni shule, mwalimu anaendelea na kazi yake ,kwa lab . Wanafunzi wanaendelea na masomo yake. Mwalimu huyu anajaribu aonyeshe hawa wanafunzi vitu ambavyo wanaweza fanya kwa lab .

Hawa wamekuja hospitalini, wanaona mama mja mzito mwenye amekuja hospitalini ili wamuonee mimba. wanaongelesha yeye wakitumia ishara ya mikono.

Hii ni picha ya dawa. Kuna maeleza imeandikwa hapa. Maelezo haya ni maeleza ambayo wakati mgonjwa amechukua dawa hizi anaelezewa ama anaenda kusoma vile anaeza tumia dawa hizi.

Chupa hii iko na dawa ndani yake, ju ya chupa hii kuna maelezo yenye imeandikwa kwa karatasi na imeekwa kwa chupa.

Daktari huyu anachunga mtoto mdogo ,wakati mama ameenda kumzalisha au kujifungua mimba wakati amepata mtoto, mtoto anapelekwa kwa mahali ambapo anachungwa kwanza kabla mama akuje achukue Mtoto wake.

Hizi nimatwai zenye zimeekwa juu ya meza, kuna dawa zenye zimeekwa kwa chupa na zingine zimeisha na luna masindano tena kwa meza na karatasi zenye zimeandikwa maelezo.

Huyu mgonjwa ako hospitalini, amelalishwa kitandani ili apewe mazoezi na daktari. Daktari ameshika mguu yake kupea mazoezi.

Mgonjwa huyu ako hospitalini, analala kitandani iwapo madaktari anashughulikia yeye atibu, yeye ako na shida ya meno ndo maana madktari hawa wanajaribu kumshughulikia meno hiyo.

Wamama wenye wako na watoto wadogo, wanapaswa wachukue watoto wao hospitalini ili wapewe chanjo ili wasipate ugonjwa zenye zinashika watoto wadogo.

Madaktari hawa wako hospitali wamevaa barakoa mwingine amebalia miwani machoni. Anamshungulikia mtoto mdogo.

Ni chanjo ya kupea watoto wadogo inaendelea hapa hospitali. Wamama wameleta watoto wao wafogo hospitalini ili wapewe chanjo.

Hizi ni dawa zenye ziko kwa chupa, zimeekwa juu ya meza , daktari ameshika dawa zingine zenye ziko kwa chupa na kuonyesha maelezo yenye zimeandikwa juu ya chupa.

Madaktari hawa wako hospitali Kuna mgonjwa amelala hospitali na daktari hawa wawili wanaendelea kutibu yeye.

Hapa ni hospitalini, wangonjwa wako ndani ya hospitali, kuna mwenye analala kwa kitandani, mngine amekaa juu ya kitanda ya hospitali, ameshika kichwa yake kuonyesha kwamba, yeye anaumwa na kichwa.

Hawa ni madaktari na wagonjwa wako hospitalini madaktari hawa ni wenye wanalinda meno ya watu kuna mgonjwa mmoja anatolewa meno yake.

Wazazi wananawa mikono kwa tanki, wote wameweka barakoa kwa mdomo, na wote wamevaa viatu wakiangalia pahali picha kinacho pingwa.

Hawa ni wafanyi kazi wa serikali wamekuja hapa hospitalini ili aone maendeleo yenye inaendelea hospitali .Hizi ni mitungi za maji, maji inawekea mitungi ndani ili wagonjwa au watu wenye wanaingia hapa watumie kunawa mkono.

Mzee huyu ako hospitalini. Anatibiwa na daktari. Yeye amekaa kwa kiti na ameweka barakoa yake mdomo. Anaonyesha ishara kwamba yeye anaskia uchungu akitibiwa na daktari.

Huyu amejifunika sana na nguo weupe, ameweka dawa kwa bega yake. Anaweka dawa kwa nyumba yake ili wadudu ama wakati kuna kitu mbaya haiwezi ingia kwa nyumba yao.

Daktari huyo anapea huyo mama mwenye amekaa kwa kiti chanjo, na anakaa kando. Daktari huyu anazunguka kwa kijiji kupeana chanjo.

Daktari huyu anapea mzee huyu chanjo, kuna wengine wako kwa mstari wakingojea ili wapewe chanjo na daktari.

Mgonjwa huyu ako kwa hospitali amelala kitandani na daktari anamtibu yeye. Yeye akona shida ya meno ndio maana daktari anashughulikia amtibu yeye.

Huyo mtu amepiga magoti. Inaonyesha kwamba huyu ni mtu mwenye ni mgonjwa. Amepiga magoti ni kama anaomba msamaha, ni kama amefanya dhambi, au amefanya makosa kwa Mwenyezi Mungu.

Kwa hospitalini kuna pahali kwingi, kuna mahali kwenye mtoto mwenye amezalishwa anachungwa pale, hapa ni daktari mwenye anachunga mtoto mwenye kuzalishwa na mamake hospitalini.

Huyu ni daktari na mama mwenye ameleta mtoto wake hospitali, ameleta mtoto wake hospitali , ili daktari apee chanjo mtoto, ili mtoto asipate au ashishikwe na ugonjwa yenye inashika watoto wadogo wasipo pewa chanjo.

Hizi ni madawa zenye ziko juu ya meza. Ziko kwa chupa. Kuna syringe na sindano. Dawa hizi pimiwa kwa syringe wakati mtu ni mgonjwa ili atibiwe.

Hawa wamama watatu wameshika vitu mkononi mwao wanaonyesha kwamba hizi vitu ni zawadi zenye wanapea watu.

Huyu ni mtoto mwenye ameenda shamba ili aweke dawa kwa mimea zake zenye amepanda kwa shamba lake. Anaweka dawa vitu ambavyo amepanda kwa shamba lake. Inaweza kuwa ni kinyanya au katura.

Mama na baba wanamchezesha mtoto wao mdogo, mama ameshika mkono wa mtoto. Iwapo baba ameshika miguu, wanachezesha wakionyesha kwamba wako na furaha.

Mama huyu amemleta mtoto wake mdogo hospitali ili apewe chanjo, kuna madktari wengine anasaidia daktari huyu mwenye anapea mtoto wa huyu mama chanjo.

Mama huyu ako hosipitalini, dakitari anamtibu yeye, amepeana mkono yake ili atibiwe. Kuna wengine wamekaa kando ya hosipitalini iliwangoje laini, iliwakuje watibiwe.

Hizi ni dawa zenye ziko kwa jerikani, dawa hizi haikujaa kwa jerikani imepimiwa kufika hiyo kiwango yenye imefika kwenye hio jerikani.

Daktari huyu amevaa glovu mikononi yake na anapima dawa kwa chupa na kupimia sirinji kutibu mgonjwa.

Hizi ni dawa zenye zimewekwa juu ya meza, kuna maelezo enye imeandikwa kwa karatasi yenye imewekwa kwa meza inaonyesha kwamba, hizi ni dawa zenye zinatumiwa wakati mtu ni mgonjwa.

Wazee hao watatu wako nje ya nyumba, mzee huyo mwenye amekaa kwa kiti anapimwa na huyu mwingine mwenye ameshika kitu ya kupimia.

Nyumba hii imechomeka sana. Hii ni nyumba kubwa ambayo ni ya mabati . Moto umetokea kwa hili nyumba na kuchoma hili nyumba vibaya sana.

Hii ni gari yenye inabeba petroli, imesimama pahali petroli zinamwagiwa. Iko na wazee wawili wako nyuma ya hii gari wakiona pahali hizi petroli zinaweza wekwa.

Hapa kumenyesha mvua mingi. Maji zimejaa kwa barabara. Zimeingia hadi kwa manyumba. Zimetambaa pote hapa barabarani.

Hii chupa iko na dawa ndani yake na imefunikwa na kuna maelezo yenye imeandikwa juu ya dawa hizi, maelezo hizi zimeandikwa na daktari hospitalini.

Hapa ni hospitali kuna mgonjwa na daktari. Mgonjwa amekaa kwa kiti na daktari anamtibu yeye, ameshika sindano na kumdunga mgonjwa huyu mkono.

Daktari huyu na mgonjwa, wote wamevaa barakoa kwa mdomo. Mgonjwa ameketi kwa kiti na daktari anapea chanjo kwa mkono wake.

Hizi ni dawa zenye ziko kwa chupa, kuna karatasi yake yenye imewekwa kando yake, inaonyesha maelezo ya kutumia hizi dawa zenye ziko kwa chupa.

Mama huyu mwenye amefunga mwili wake mpaka uso zake tu inaonekana, ameleta mtoto wake hospitalini ili apewe chanjo. Daktari amevalia miwani machoni mwake.

Mtungi hii imefungwa kwa miti. Mama na mtoto wanafanya kazi pamoja. Mama anamwagikia maji mtungi ambayo mtoto wake anashika.

Hawa ni wamama wawili na kuna mwenye amekaa kwa kiti akionyesha kwamba anasikia uchungu mwilini wake yeye ni mja mzito na mama mwingine amefunga leso yake ameweka glovu kwa mkono wake anataka amzalishe huyo mama amekaa kwa kiti.

Baba na mama wako na mtoto wake mdogo, wanachezesha yeye, anafanyia mazoezi akitembea baba ameshika miguu yake na mama ameshika mikono akijaribu yeye atembee.

Daktari huyu amevalia miwani machoni mwake, na amefunika mdomo wake akipima dawa kwa sirinji yake. Madaktari wengine wanaona vile yeye anapima dawa.

Daktari huyu ako hospitali amezipanga madawa pale hospitali anazitoa kwa boksi zao na kupanga mezani ili apange pale pa kupangia ili mgonjwa akija atoe na amtibu yeye.

Hospitali ni nyumba yenye imejengwa ili watu wagonjwa waende huko watibiwe na daktari. Wagonjwa hawa wako hospitalini mwengine amelala kitandani na mwengine amekaa juu ya kitanda.

Hizi vitu zote zimeekwa chini. Kuna kikombe kitu kama miguu ya mutu, huku madawa za aina nyingi na mayai zenye zimeekwa kila kitu kwa pande zake na kuna mtu amesimama kando yake.

Hizi ni dawa zenye zimewekwa kwa boksi zake. Ni dawa zenye ziko hospitalini. Zinadumiwa kutibu mkugo mwenye ameenda kumstaki au kununua dawa hizi hospitalini.

Hawa ni wafanyikazi wako shamba wakiweka dawa kwa mimiea zenye wamepanda kwa shamba, wamevalisha nguo za kufaa wakati unaenda kuweka vitu zenye umepanda shambani.

Mama na mtoto wako kwa tanki, anamwekea mtoto dawa ya kunawa mkono ndo mtoto atumie dawa hizi anawe mkono wake.

Hawa wako kwa mtoni, wako kwa meli wanaendesha mili na chini. Wanasafirisha wasafiri majini, hao ni waendaji wa meli majini.

Hizi ni dawa zenye ziko kwa chupa na sirinji daktari ameshika kwa mkono wake yenye amevalisha kalombo hili atowe dawa kwa sirinji.

Hospitali ni mahali wagonjwa wanaenda kutibiwa mgonjwa anapoenda hospitali ni wakati ako mgonjwa anenda hospitali hili atibiwe na daktari huku hospitali Kuna madaktari wenye wamesomea hili watibu watu wenye ni wagonjwa.

Dawa zizi ziko kwa machupa zao, zimeandikwa vile mtu anaeza meza na majina za madawa hizi, zote zimefunikwa na zimewekwa kwa meza.

Hawa wako kwa soko. Wameenda sokoni kununua vitu zenye zinauzwa huku sokoni. Hapa naona dawa zenye ziko kwa chupa. Kuna zingine zenye zimeanikwa juu. Macustomers wanakuja hapa ili wanunue hizi vitu ile waende wachukue watumie kwao.

Hizi ni madawa zenye zimewekwa kwa meza. Kuna yenye imetolewa kifuniko, kuna zingine zimewekwa kwa kifuniko zao.

Mfanyikie mwenyezi, hapa maji pamejaa popote hapo. Kuna watu wenye wanatembea majini.

Hii ni chupa ya dawa. Dawa hizi zimewekwa chupa na iko juu ya meza imeandikwa maelezo. Hizi ni maelezo inaonyesha tarehe yenye dawa hii ilitengenezwa.

Mama huyu ameenda hospitali, kumchukua mtoto wake mdogo aende apewe chanjo, daktari ameshika shindano mkononi mwake akipea mtoto huyu chanjo, kwa mkono.

Hawa wanawake wawili wamezika na wakiona mwenye anapiga picha na furaha sana, wote wanaonyesha kwa ishara ya mkono, amevalisha miwani machi yake, na wanacheka wpte wawili.

Hizi ni dawa zenye ziko kwa chupa. Kuna maelezo zenye imeandikwa juu yake na karatasi yenye iko kando yake imeandikwa maelezo ya kutumia hizi madawa.

Ni daktari huyu ametoa dawa kwa chupa. Ameifunika uso wake, anapima dawa ili amtibu mgonjwa mwenye amekuja hapa atibiwe.